Transfoma pamoja na nguzo kubwa ya umeme, inayosaidia katika upatikanaji na usambazaji wa umeme kwenye nguzo ndogo, ili kuweza kuwafikia watumiaji wa umeme.

Mandhari ya mtaa ikiwa na nyumba na nguzo mbalimbali za umeme. Hii inaashiria maendeleo ya huduma za umeme kwa jamiii.

Alama ya barabarani inayoonyesha ishara ya kupiga marufuku maegesho, ambayo inamuundo wa mduara mwekundu na mstari mweusi wa kuzuia katikati.

Bomba la mfumo wa maji au mifereji, ambalo linasaidia kuboresha mazingira.

Mashine ya ujenzi ambayo ni buldoza, inayotumika kwenye matumizi ya aina mbalimbali ikiwemo kuchimba mifereji kwa ajili ya usambazaji wa maji.

Bomba la maji linalotoa huduma za maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu na shughuli mbalimbali za kiuchumi.